Kundi la mashabiki wa soka, wengi wao wakiwa wamevaa jezi za buluu na nyeupe za klabu ya AFC Leopards, wakishangilia kwa shauku kwenye uwanja wa michezo. Wanaonekana wakiwa na furaha na msisimuko, wengi wao wakiwa wameinua mikono juu na wengine wakipiga kelele, kuashiria mazingira ya mchezo wa kandanda.

Mchezo wa kandanda ukiendelea uwanjani huku wachezaji wakiwa uwanjani na umati wa mashabiki ukiwa kwenye viti vya uwanja. Wachezaji wanaonekana wakiwa wamevaa jezi ya timu tofauti. Baadhi wakiwa na jezi za kijani na wengine za manjano wakicheza mpira kwenye nyasi.

Mchezo wa kandanda, uwezekano mkubwa ukiwa mechi ya kimataifa huku mchezaji wa Kenya Michael Olunga akionekana akichwana na wachezaji kutoka timu pinzani. Wachezaji wengine wanaonekana wakiwa wamevalia jezi za timu tofauti, moja ikiwa ya manjano na nyingine nyekundu zikionyesha ushindani mkali uwanjani. Maandhari ya nyuma yanaonyesha umati mkubwa ya mashabiki uwanjani.

Jengo la shirika la Posta Kenya, linaonekana kama ofisi kuu ya Posta, mbele ya jengo hilo kuna ishara kubwa yenye maandishi Nairobi General na pia tovuti ya www.posta.co.ke , chini kuna mabango ya huduma za EMS na access all posta services watu wa pikipiki za usafirishaji wa posta zinaonekana mbele ya jengo zikionyesha shughuli za kila siku za posta.

Kundi la wanawake na msichana mmoja, wakiwa wameketi kwenye viti vya chuma, wakionekana kusubiri huduma fulani. Mbele yao, kuna mwanamume mzee aliyeketi akionekana kuongea na mwanamke kijana ambaye ameshika faili au nyaraka. Inawezakana watu hao wanasubiri kupokea huduma za serikali au ushauri katika kituo cha Huduma Centre .

Shughuli linafanyika nje chini ya hema la rangi ya kawahia likionyesha kuwa ni tukio la wazi au la muda. Mwanamke aliye mbele kushoto amevaa koti ya rangi ya fedha, skafu na barakoa nyeusi. Mwanamke katikati amevaa koti jeupe kama la daktari au mtaalamu wa afya na barakoa ya buluu akishughulika na karatasi na mwanamke. Wengine pia wanaonekana nyuma na upande wa kulia baadhi wakiwa wamevalia barakoa.

Kituo cha huduma za serikali nchini Kenya ambacho kimeundwa kutoa huduma mbalimbali za serikali kutoka sehemu moja. Ndani ya kituo hicho, kuna watu wamesimama na wengine wamekaa wakisubiri kuhudumiwa. Kuna kaunta mbalimbali zenye alama zinazoashiria huduma zinazotolewa kama vile Birth and Death Certificates na KRA Services .

Watu wakipokea huduma za serikali katika kituo cha huduma Kenya ambacho kinaweza kuwa huduma center au programu ya huduma mashinani. Mtu mmoja anaonekana akitumia kompyuta ndogo akitoa huduma kwa wananchi huku wengine wakisubiri zamu yao.

Skrini ya kompyuta iliyo wazi kwenye tuvuti ya Miwasco Mombasa water supply and sanitation company limited . Tuvuti ina ya fomu ya new connection request ombi la muunganisho mpya na sehemu za kujaza kama vile applicant name jina la muumbaji, ID, Passport nambari ya kitambulisho, pasipoti address town anwani, mji phone number nambari ya simu.

Kundi la watu, wanaume wengi wakisherehekea kwa furaha na kuinua mikono yao juu huku wengine wakishikilia mabango na maua. Wanaonekana wamejaa furaha na msisimko, wengine wao wakiwa wamevalia mavazi meusi, na baadhi yao wakiwa wamebeba maua. Wengine wameshika mabango yanayoashiria kuunga mikono timu au tukio fulani.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu, kutoka timu ya taifa ya Kenya, mchezaji aliye mbele mwenye jezi nyeusi namba kumi na nne, ameshikilia mpira wa kikapu huku akimtazama mchezaji mwingine, aliyevalia jezi ya kijani, wote wawili wako uwanjani na viti vya watazamaji vikionekana nyuma yao.

Watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndefu, iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani kibichi. Watu kadhaa wamejipanga foleni upande mmoja wa meza wakisubiri kuhudumiwa na wafanyikazi walioketi upande mwingine. Baadhi ya wafanyikazi wamevaa fulana zenye nembo ya huduma. Inaonekana kama tukio la huduma kwa umma labda huduma mashinani.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na nyeusi wakishangilia kwa shauku kwenye uwanja wa michezo. Wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ya Kenya wakipeperusha bendera za Kenya na kushika mabango yanayoashiria kuunga mikono timu yao.

Kundi la watu watatu, wawili wakiwa wanawake na mmoja mwanaume wakitabasamu na kuonekana kufurahia. Mwanaume katikati amepaka rangi usoni zenye muundo wa bendera ya kenya, amevaa jezi nyekundu ya raga yenye nembo ya koga na ya Virginia Atlantic.

Umati wa watu wenye furaha, mbele kuna mwanaume mzungu aliyevaa kofia ya kaoboi na fulana nyeusi, akionekana akizungumza au kuongoza umati, umati naonyesha msisimko wa ushabiki mkubwa huku baadhi yao wakiwa wamevalia jezi au nguo zenye nembo ya Kenya.

Kiongozi wa Kenya Raila Odinga, akichukua alama za vidole kwenye machine labda kama sehemu ya mchakato wa usajili au utambulisho, yuko ameinama kwenye meza yenye kompyuta na vifaa vingine vya kieletroniki, huku watu wengine wawili wakishuhudia, mmoja wao anaonekana kuwa afisa au msimamizi wa shughuli hiyo.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwania mpira katikati ya uwanja wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeupe na mwengine amevaa jezi nyekundu. Nyuma yao kuna uwanja wa mipira ya miguu na mabango yenye maandishi kama vile, Police SSC Stamp. Baadhi ya wachezaji wengine wanaonekana nyuma pia.

Umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye uwanja, ukishangilia na kuinua mikono, watu wengi wamevaa nguo nyekundu na nyeupe ambazo zinaweza kuwa ishara ya timu ya mpira wa miguu. Inaonekana kama tukio la uma lenye shamra shamra nyingi ,labda mechi ya mpira au mkutano wa hadhara.

Huduma center nchini Kenya, ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali katika sehemu moja. Watu wanaonekana wakisubiri na kupokea huduma, kama vile usajili wa vitambulisho vya kitaifa na huduma zingine za serikali.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea ndani ya ukumbi, wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani, huku mchezaji mmoja akiwa amevaa jezi ya buluu, akishika mpira na kuonekana akijaribu kupatia wachezaji wengi, waliovaa jezi nyeupe. Wachezaji wengine wanasubi kwa uwanja.

Mteja anaonekana akipokea huduma kutoka kwa ofisa wa huduma Kenya, huku bango likionyesha Judiciary service huduma za mahakama kuashiria kuwa huduma za kimahakama zinatolewa hapo. Nembo ya huduma Kenya na kaulimbiu yake service excellence ubora wa huduma pia zinaonekana wazi.

Huduma Center nchini Kenya, kituo cha huduma za serikali, inaonekana kuwa na wafanyikazi na wateja ndani na baadhi ya watu wakiwa wamevaa barakoa, kuashiria labda huduma zinazotolewa wakati wa kuzingatia tahadhari za afya.

Wachezaji wa Klabu ya Soka ya Mathare United wakisherehekea uwanjani. Wakiwa wamevalia jezi za rangi ya njano na kijani. Wachezaji hao wanaonekana kuwa na furaha na wamekusanyika pamoja, huku wengine wakiwa wameshikana mikono au kukumbatiana, kuashiria ushindi wa mafanikio katika mchezo.

Wachezaji wawili wa kike wa mpira wa kikapu, mmoja akiwa ameshika mpira na mwingine akijaribu kumzuia au kumtetea. Mchezo unafanyika katika uwanja wa mpira wa kikapu wa nje, unao onekana kuwa na viti vya watazamaji nyuma.

Umati wa mashabiki wa raga ya Kenya, wengi wao wakiwa wamevaa jezi nyekundu zenye nembo ya Kenya Rugby wakishangilia na kuunga mkono timu hiyo ya Kenya 7s kwenye uwanja wa michezo, labda wakati wa mashindano ya kimataifa. Baadhi ya mashabiki, wanaonekana wakipiga picha au video kwa kutumia simu zao na kuna bendera ya Kenya inayoonekana nyuma.

Kundi la watu wakiwa nje, wengine wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndogo, ambapo mwanamke ameketi akijaza fomu au kuandika kitu. Watu wengine wamesimama karibu naye, wakionekana wakishauriana au kusubiri huduma. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi, yenye miti na mimea.

Bwana Raila Odinga, kiongozi wa upinzani nchini Kenya akishiriki katika mchakato wa usajili au utambulisho, pengine wa kielektroniki katika ofisi. Anaonekana akitumia kifaa kinachohusiana na kamera na kompyuta huku watu wengine wawili wakiwepo, mmoja akimsaidia na mwingine akiwa ameketi kwenye dawati.

Jengo la Immigration Service Control Office, ofisi ya udhibithi wa huduma za uhamiaji, wanaume kadhaa wakiwa wamevalia barakoa, wamesimama nje ya jengo hilo na baadhi yao wanaonekana wakizungumza au kusubiri. Kwenye ukuta wa jengo kuna bango lililoonyesha working hours saa za kazi zao zikielezea kuwa wanafanya kazi jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa nane asubuhi hadi saa tano jioni.

Tukio za huduma za umma, pengine Huduma Kenya, ambapo wananchi wanapokea huduma mbalimbali chini ya mahema, huduma zinazotolewa ni pamoja na kutoa vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa na huduma zinazohusiana na health . Watu wengi wamekusanyika baadhi wamekaa na wengine wamesimama, wakisubiri au kupokea huduma kutoka kwa maafisa waliokaa kwenye meza.

Wachezaji wa klabu ya soka ya AFC Leopards wakiwa wamevalia jezi za buluu na nyeupe, wamekusanyika pamoja uwanjani labda wakijadili mikakati au wakisherehekea. Wachezaji hao wako katikati ya uwanja wa kijani kibichi na mashabiki wanaonekana nyuma kwenye viti vya uwanja.

Wachezaji wa mpira wa miguu ya klabu ya Bandari FC, wakiwa wamekusanyika na kusherekea, labda baada ya kufunga bao au kushinda mchezo, wachezaji hao wamevaa jezi za buluu zenye nembo ya Bandari FC. Mmoja wa wachezaji anaonekana akimpongeza mwenzake kwa kumpiga kichwani kirafiki.

Wanaume waliovaa jezi za mpira wa kikapu, wengi wao wakiwa na namba mgongoni na nembo ya KPA kwenye jezi zao wanashikilia na kuinua juu kombe kubwa la dhahabu, wakionyesha ishara za furaha na ushindi kama vile kuinua mikono hewani na kutabasamu.

Kituo cha Huduma Kenya, mahali ambapo wananchi wanaweza kupata huduma mbalimbali za serikali katika eneo moja, inaonyesha wafanyikazi wa Huduma Kenya wakiwahudumia wateja kwenye kaunta tofauti na mabango yanayoonyesha huduma zinazotolewa kama vile huduma za mfuko wa uwezo na huduma za kuccps .

Timu ya wasichana ya soka wakiwa wamevalia sare za kijani kibichi na nyeupe, zenye nembo ya Chapa Dimba. Baadhi yao wamesimama nyuma na wengine wakiwa wamepiga magoti mbele, wakiwa wamejipanga kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi. Mmoja wa wachezaji amevaa sare ya Bluu na amepiga magoti mbele ya timu yake.

Mwanamke na mwanamume kwenye dawati la habari la Huduma center . Mwanamke aliyevaa kofia nyekundu na barakoa ya buluu akionekana akizungumza na mwanamume huyo, aliyevalia shati lenye mikono mirefu na anaonekana akitumia kompyuta kwenye dawati la habari.

Watu watatu wakishangilia na kupiga picha ya selfie , huku wawili kati yao wakiwa, wamepaka rangi za bendera ya Kenya usoni mwao, wote wanonekana kuwa na furaha na msisimuko. Mmoja wa wanaume amevaa kofia na miwani ya jua, mmoja amevaa shati jeupe lenye nembo ya Kenya.

Mchezaji wa mpira wa kikapu wa kike, akiwa amevalia jezi la bluu namba tano, akiwa anapiga mpira kuelekea kikapu wakati wa mchezo. Mchezaji mwingine anaonekana nyuma yake akijaribu kumzuia, watazamaji wanaonekana nyuma uwanjani.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevaa jezi mbalimbali, blue ,kijani na pinki, wakikimbia kwenye uwanja wa nyasi. Nyuma yao kuna goli la mpira wa miguu.

Watu wawili wa kiume wakiwa mbele na umati mkubwa wa watu nyuma yao, wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya jukwaa la uwanja au eneo la wazi lenye viti. Mtu wa kwanza upande wa kushoto amevaa shati nyeusi anaonekana kupiga picha. Mtu wa pili upande wa kulia amevaa shati la rangi nyekundu na nyeupe lenye mchoro na kofia yenye muundo wa bendera ya Marekani.

Mkusanyiko wa watu walio chini ya hema kubwa nyeupe, wengine wakiwa wameketi kwenye meza na viti, wakionekana kufanya shughuli fulani, huku wengine wamesimama. Kuna maafisa wa usalama pia na mwanamke mmoja amesimama mbele akiwa na rangi nyeupe usoni, amevaa nguo zenye michoro.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakati wa michezo. Mchezaji mmoja anayevaa jezi ya milia ya machungwa na nyeusi, anaonekana akishangilia au akitoa hisia kali uwanjani. Mchezaji mwingine anayevaa jezi ya buluu anaonekana nyuma yake. Mandhari inaonyesha uwanja wa mpira na viti vya mashabiki.

Kundi la wanaume wakiwemo baadhi ya watu mashauri, wameketi kwenye viti vya uwanja wa michezo labda kuhudhuria tukio la michezo. Wanaume watatu waliombele wametabasamu na kuvaa nguo za kawaida mmoja akiwa amevalia jezi jekundu ya michezo, wengine wengi wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye viti vya jukwaa nyuma yao.

Timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya wanaume ya Kenya, wakiwa wamejipanga uwanjani. Wakiwa wamevalia jezi zao rasmi zenye namba na neno "Kenya". Nyuma yao kuna ubao kubwa wenye bendera ya Kenya na neno "Kenya".

Kundi la watu wanaonekana kuwa wafanyikazi wa umma, wakiwa kwenye mkutano au mafunzo ndani ya Huduma Centre nchini Kenya. Mtu mmoja amesimama mbele akiongea huku wengine wameketi wakimsikiliza na baadhi wakiandika dokezo. Mandhari ya nyuma inaonyesha kaunta za huduma na mabango yenye nembo ya Posta.

Kundi la watu wakikusanyika, labda kwenye hafla au tukio la umma, huku wengine wakiwa wamevaa nguo zinazoashiria kuunga mkono Kenya, kama vile jezi ya Kenya Airways . Watu kadhaa wako katika hali ya furaha au sherehe na bendera inaonekana ikipeperushwa mbele.

Huduma Centre nchini Kenya, mwanamke ameketi mbele ya kaunta, akiongea na mfanyikkazi wa Huduma Centre aliyeketi nyuma ya kompyuta. Nyuma yao kuna mabango yenye nembo ya Huduma Kenya na ujumbe unaosema efficient government service at convenience of citizens , huduma bora za serikali, kwa urahisi wa wananchi.

Mchezo wa soka ukiendelea uwanjani, mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe yenye nambari 24 na lebo ya Betika anamiliki mpira mguuni mwake. Mchezaji mwengine amevaa jezi ya njano yenye nambari 20 anamkimbilia mchezaji huyu wa buluu. Katika mandhari ya nyuma, wachezaji wengine na sehemu ya uwanja wa soka na viti vya watazamaji vinaonekana.

Mechi ya mpira wa mguu ukichezwa katika uwanja, wachezaji wanaonekana uwanjani wakiwa katika mchezo, na jukwaa limejaa mashabiki wanaofuatilia mechi hiyo. Sehemu ya jukwaa, inaonekana ikiwa bado katika ujenzi au ukarabati.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wengi wao wakiwa wamevaa jezi za buluu na nyeupe, huku mmoja akiwa amevaa jezi ya rangi ya pinki na mwingine kijani kibichi, wakifanya mazoezi au wakikimbia uwanjani. Nyuma yao kuna goli la mpira wa miguu.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika pamoja labda wakijadiliana mkakati au wakipeana moyo kabla wakati au baada ya mchezo. Wachezaji wengine wamevaa jezi za njano na kaptura nyeusi huku mmoja akiwa amevaa jezi ya zambarau wako uwanjani na sehemu ya jukwaa la buluu linaonekana nyuma.

Wachezaji wa timu ya taifa ya raga Kenya, wakisherekea kwa furaha baada ya kushinda taji, huku wakishikilia kombe lenye sanamu ya tembo wawili. Wamevalia jezi jekundu na kijani, na baadhi yao wameshika mikono juu kuonyesha ushindi. Nyuma yao kuna mabango yenye nembo za Kenya Rugby Union na SportPesa .

Wafanyikazi wa huduma Kenya, wakiwahudumia wateja katika kituo cha huduma. Wafanyikazi wanaonekana wakiwa wamevalia sare na barakoa, wakitoa huduma kama vile utoaji wa vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa na huduma zingine za serikali.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani, wamevaa jezi za njano na nyeusi na watazamaji wamekaa kwenye viti vya uwanja nyuma yao. Inaonekana ni wakati wa mchezo au sherehe ya ushindi.

Mteja anaonekana ameketi mbele ya afisa wa huduma Kenya, ambaye anaonekana akimsaidia kwenye kompyuta huku kukiwa na skrini ya kioo katikati yao. Madhaari ya nyuma, yanaonyesha nembo ya huduma Kenya na kauli mbiu kama vile innovation integrity efficient na transparency ambazo zinaonyesha maadili ya huduma Kenya.

Mwanaume mchanga amesimama nje labda katika eneo la umma au la chuo kikuu akishikilia kitabu kidogo chenye jalada la buluu. Amevalia sweta nyeusi juu ya shati la buluu hafifu lenye kola, suruali nyeupe na kofia nyeusi. Nyuma yake kuna gari na watu wengine wakiwa mbali.

Huduma Centre nchini Kenya, ambapo afisa wa serikali mwenye sare ya jeshi anaonekana akizungumza na wafanyikazi wa Huduma Centre walioketi kwenye dawati. Wafanyikazi hao, wanatoa huduma kwa umma huku mmoja wao akitumia kompyuta na mwingine akiwa karibu naye.

Mwanariadha wa kiume akiruka wakati wa mashindano ya riadha, pengine kuruka mbali au kuruka mara tatu. Amevalia sare nyekundu na njano na yuko hewani juu ya uwanja wa kuruka. Chini yake kuna njia ya kuruka na eneo la kutua. Nyuma yake kuna jukwaa la watazamaji lililojaa viti vyekundu na nyeusi na watu wachache wameketi upande wa kushoto wa kulia wa picha.

Kundi la mashabiki wa Kenya wakiwa kwenye uwanja wa michezo wakishangilia. Wengi wao wamevaa ngup zenye rangi ya bendera ya Kenya; nyeusi, nyekundu na kijani na baadhi yao wameshikilia bendera ndogo za Kenya .Mmoja wa mashabiki anaonekana akipuliza tarumbeta ya kijani.

Mchezo wa kandanda ukiendelea uwanjani, ambapo wachezaji wawili wanaonekana wakiwania mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya buluu na nyeupe iliyo na nembo ya betika , huku mwingine amevalia jezi ya kijani iliyo na nembo ya sportpesa . Nyuma yao, kuna mashabiki wengi walioketi kwenye viti vya uwanja, na mabango yenye maandishi ya Igwe yanayoonekana kando ya uwanja.

Watu kadhaa wakiwa wamekusanyika chini ya hema, pengine katika tukio la uma au la huduma ya jamii. Watu hao wanaonekana wamevalia barakoa, wakionyesha umuhimu wa afya na usalama. Baadhi ya watu hao wamekaa kwenye meza na kompyuta ndogo, wakifanya kazi au kutoa huduma.

Huduma center , kituo cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali za umma nchini Kenya. Watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiria huduma, huku maafisa wa serikali wakionekana wakitoa huduma hizo. Mlinzi mwenye silaha, anaonekana akitembea ndani ya kituo hicho.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wengi wao wakiwa wamevaa jezi ya nyeusi na machungwa yenye nembo ya Azizia. Inaonekana kama wako katikati ya mchezo au mazoezi na mpira unaonekana karibu na miguu yao. Wachezaji kadhaa wamevaa jezi zenye namba kama vile sabini, kumi na sita na ishirini na mbili. Baadhi ya wachezaji wamevalia jezi ya rangi tofauti kama vile kijani kibichi.

Kundi la mashabiki wa kandanda wengi wao wakiwa wamevaa jezi za njano zenye nembo ya Tusker wakishangilia kwa shauku katika uwanja hao mahali pa kutazamia mchezo. Wengine wao wameshika vinywaji na wengine wameinua mikono yao juu kuashiria furaha au ushindi.

Kundi la watu wakiwa nje wakijaza fomu au kuandika kwenye meza, mwanamke mmoja aliyevaa suti anaonekana akiandika, huku wengine wakisimama karibu na kutazama au kusoma hati, inaonekana kama shughuli ya usajili au kujaza nyaraka za kiofisi, labda katika eneo la umma au la jamii.

Mchezo wa voliboli ukiendelea ambapo wachezaji wawili wa kike wakiwa wamevalia jezi zenye namba 6 na 2, wanajaribu kuzuia shambulio la mchezaji mwingine aliyevalia jezi ya namba 15, ambaye anaruka na mpira juu ya wavu. Mpira wa voliboli unaonekana hewani na wachezaji wote wanainua mikono yao juu, kujaribu kufunga au kuzuia pointi .

Kundi la wanaume ambao wanaonekana kuwa mashabiki wa klabu ya soka ya Gor Mahia, wakikusanyika nje karibu na moto. Baadhi yao wameshikilia mabango au vitu vilivyo na maandishi yanayohusiana na Gor Mahia na tawi la Gopamba Bedroom Branch. Wanaonekana kusherehekea au kuonyesha ushirikiano wao na klabu hiyo.

Shughuli zinozohusiana na mahakama ya Kenya, Judiciary of Kenya katika maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Nairobi International Trade Fair. Inaonyesha watu wakishirikiana na maafisa wa mahakama kwenye stendi ya mahakama, ikiwezekana kwa ajili ya kupata maelekezo au huduma za kisheria

Kituo cha Huduma Center nchini Kenya, ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa ndani ya kituo hicho, wakifanya shughuli mbalimbali. Mbele ya picha, kuna mtu anayetumia kompyuta ndogo, akionyesha jinsi teknolojia inavyotumika kurahisisha upatikanaji wa huduma.

Umati wa watu wakiwemo wanawake na watoto wakiwa wamepanga foleni nje ya jengo. Inaonekana kama kituo cha huduma au ofisi ya uma kwani kuna ishara inayoonyesha kituo cha huduma ya accountant pamoja na reserved . Watu wengine wamevalia nguo za kawaida na baadhi ya wanawake wamebeba watoto wadogo . Foleni inaashiria kuwa wanaongonja huduma au taratibu fulani.

Watu waili, mwanamke na mwanaume wakiwa katika mazingira yanayoonekana kama ofisi au kituo cha huduma. Mwanamke amevaa kofia nyekundu na shati la rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, akisimama karibu na mwanaume aliyeketi. Mwanaume huyo, amevaa shati nyeupe na glovu na anaonekana akichunguza nyaraka zilizowekwa mezani.

Kundi la wanaumee wengi wao wakiwa wamevalia jezi la timu ya Young Africans Yanga na baadhi zikiwa na nembo ya SportPesa wakishangilia au kufurahia mchezo wa soka uwanjani. Wanaonekana wakiwa kwenye jukwaa la mashabiki, huku wakionyesha furaha na hamasa.